Kuna mtu, mtu amevalia koti la maabara. Amebeba vitu viwili katika mikononi zake mbili. Anatumia vitu kadhaa zilio katika mezani pale. Pia kuna picha ya rais Uhuru Kenyatta. Mkabala wa hiyo picha, kuna maandishi yaliyoekelewa pale. Ukuta huo umepakwa rangi ya manjano.

Watu wanne, kuna mama wawili na baba wawili. Kuna afisa mmoja anaonekana kuwa anawaelezea kitu, ambavyo kulingana na jinsi alivyoweka mikono yake. Mama wawili wamevalia miwani, pia kuna baba mmoja ambaye amevalia miwani pia. Pia, kuna mama aliyebeba kibeti. Katika ukuta huu kuna maandishi kadhaa kadhaa, inaonekana kuwa ni ofisi ya agriculture ama kilimo chochote kile.

Kuna watu wawili, kuna mama na kijana, wote wameinama. Kijana amevalia kofia pia na shati jeusi. Mama amefunika kichwa yake maybe kutumia kitambaa. Kijana anamwaga maji kutumia mtungi wa kijani kibichi, huenda kuwa ni maji au sabuni. Mama anaonekana kuwa anachunga ile kitu ambayo kijana anamwaga kutumia hiyo mtungi. Pia kuna ndoo, kuna besheni pia pale chini. Mama amevalia champali ya samawati. Pia kijana amevalia viatu za samawati.

Hii ni ndizi. Kuna majani ya kijani kibichi. Ndizi hizi zina magomba yanayo fanana rangi. Ndizi kuna pacha za nyeusi nyeusi kwa umbali. Kuna hali ya anga pale juu.

Kuna wamama wawili waliovalia nguo nyeupe, wamefunika pua yao kutumia barakoa, wamefunika vichwa kwa kutumia leso nyeupe, kuna watu wanne walio nyuma yao, kuna ndoo tatu, ya kwanza ina maziwa ndani, wanatumia faneli kupima maziwa.

Hizi ni ndizi ambazo zinaonekana zimekomaa. Zina rangi ya kijani kibichi. Ziko tayari maybe kuuzwa au kuwekwa ili ziive. Pia nyuma ya hizo ndizi kuna mimea wa ndizi yenyewe yenye mgomba yana matawi ya kijani kibichi.